Mchicha uliopandwa katika vyombo vilivyopangwa kwa safu ndani ya mabomba makubwa ya plastiki yanayokusudiwa kusambaza maji katika shamba la nyumba ya kijani.